Gari likubwa leupe limefunikwa na chandarua cha kijani kibichi liko na magudurumu makubwa mieusi, kando mna mstari wa manjano na gari hilo limeandikwa maandishi ambapo yameandikwa na rangi ya samawati.

Watu wengi, wengine wamevalia nguo za rangi nyeupe na kijani kibichi. Kuna mwenye ako upande wa mbele amevalia kofia ya kijani kibichi na maandishi meupe KDF. Nyuma kuna mwenye kikoi kilicho na rangi nyekundu.

Gari aina ya lori lenye rangi ya samawati na mstari mweupe liko na magurudumu mengi yenye rangi nyeusi. Kando mna barabara. liko kwenye jengo lililojengwa upande wa juu na mabati. Rangi ya mawingu angani ni ya samawati.

Bahari iliyo na maji mengi. Kando ya bahari, mna mchanga mweupe. Kuna miti zilizo mingi, ambapo kuna nyumba zimejengwa. Mawingu angani, ni ya rangi ya samawati na meupe pia. Pia, kuna nyumba iliyojengwa na mabati meupe.

Gari lekundu liko kwenye barabara lenye mstari wa manjano. Nyuma yake, lingine ni la manjano na la kijani kibichi. Kuna mengine pia yameegeshwa. Nyuma mna jengo lililojengwa na madirisha ya vioo.

Maboti manne yapo kwenye bahari, yanavyandarua vyeupe na watu ndani yake mmoja amevalia kofia na mwengine amevaa shati la rangi nyekundu. Kando ya maboti hayo mna miti na mawingu angani ni meusi, meupe na ya samawati.

Watu wameinamisha vichwa vyao. Kuna waliovalia nguo za rangi nyeupe, nyeusi na samawati. Kuna ambao wana kofia kwenye vichwa vyao. Upande wa nyuma kuna miti iliyotapakaa, pia kuna mchanga. Mawingu angani ni ya rangi nyeusi na nyeupe.

Mawingu angani yametapakaa ya rangi ya samawati. Mna jengo lililo na rangi ya hudhurungi na rangi nyeupe. Mna mlango, mna madirisha na pia mna madirisha ya vioo.

Mabango mawili, moja likiwa leusi likubwa kushinda lingine. Hilo leusi limeandikwa maandishi na rangi nyeupe. Kando mna mchanga mweupe. Pia kuna miti kadhaa iliyosambaa, kuna miti mirefu kushinda zingine.

Mwanamke mweupe amesimama, ameshikilia kifaa cheupe kwenye mkono wake wa kulia na amevalia miwani. Mbele mna kitambaa cha rangi nyeusi. Kando yake mna kitambaa cha rangi nyekundu na nyeupe.

Jengo lililoandikwa na maandishi mekundu, kuna watu ambao wengine wamesimama, kuna aliyevalia shati la rangi nyekundu mwingine shati leupe. Kando kuna nyasi, upande wa nyuma kuna jengo lililojengwa na vioo. Mawingu angani ni ya rangi nyeupe na ya samawati.

Kibanda, zimo kando kando ya barabara. Kibanda kilio mkono wa kushoto kimejengwa na miti na mabati. Pia kiko na rangi ya kijani kibichi na manjano. Kuna kibanda kilicho na nguo, zimefikwa kwenye midoli. Pia nyuma, kuna miti.

Majengo makubwa ya ghorofa, kuna ambayo yana rangi nyeupe na ya samawati. Kuna watu kando ya majengo hayo. Kuna mwanamke amebeba mtoto. Gari leupe limeegeshwa. Juu angani mawingu ni ya rangi ya samawati na meupe.

Jengo likubwa kirefu kando kuna maandishi yaliyoandikwa na rangi ya kijani kibichi pia kando Mna mwavuli mkubwa uliotandikwa maandishi meupe na mwavuli huo ni wa rangi nyekundu kando mawingu ni ya rangi nyeupe na samawati.

Ndege ya rangi nyeupe na samawati limeandikwa pia maneno ya rangi ya samawati kando ya ndege mna maandishi meupe yameandikwa pia mna gari lilo limeandikwa na rangi nyeusi kando na nyasi imetandaa.

Pikipiki imeegeshwa iliyo ya rangi ya samawati ina magurudumu mawili pia ina taa mbili za manjano na nyekundu. Pikipiki hiyo inamaandishi yaliyoandikwa meusi nyuma yake kuna ukuta mweusi na mweupe.

Mwanaume amepiga magoti , amevalia nguo ya rangi nyeupe na kofia kwenye kichwa. Kando yake mna zulia pia mlango uko wazi. Ukuta wenyewe ni wa rangi nyeupe. Juu mna taa.

Nyumba nyeupe iliyo na mlango uko wazi, kando mna nyasi na njia iliyojenjegwa na mawe, kando pia mna nyumba nyingine iliyojengwa upande wa mbele na makuti. Kuna miti midogo midogo kando ya nyasi.

Maji na miti kadhaa, iko kando ambako kuna jengo upande wa nyuma iliyo na rangi nyeupe, lina milango na madirisha. Upande wa juu umejengwa na makuti.

Maboti yako kwenye maji yenye rangi ya hudhurungi mistari mweupe na wa samawati. Kando pia mna miti, kwa umbali upande wa nyuma kuna miti pia na kuna majengo ambayo yamejengwa mengine ya ghorofa.

Watu wako kwenye feri, kuna wengine wamevaa nguo za rangi nyekundu na nyeupe na nyeusi. Kuna mwanaume amevaa shati upande wa mbele ya rangi ya manjano. Maji mengi yako kando kwa nyuma, kwa umbali kabisa kuna miti na majengo ya mjini.

Mwanaume, ameshikilia mbwa iliyo na kamba ya rangi nyeusi. Ambako, mwanamume huyo amevalia nguo ya rangi ya samawati na nyeupe, na kwenye kichwa chake amevalia kofia. Kando na maji na mchanga mweupe.

Watu watatu mmoja wanamke amekaa chini kwenye kiti cheusi huku wanaume wawili wamesimama, mwanaume mmoja ameinama mikono yake iko juu ya kifaa kilichoko juu ya meza, kando ya mwanaume huyo kuna maandishi yaliyoandikwa.

Ndege mbili zimeegeshwa, ya mbele ni ya rangi nyeupe na mstari mwekundu pia imeandikwa maandishi na rangi nyekundu. Nyuma kuna ndege iliyo nyeupe na mstari wa kijani kibichi. Upande wa nyuma kuna nyumba nyeupe ambayo iko na mabati.

Magari yako kwenye barabara. Gari lililo mbele ni la rangi ya kijani kibichi, liko na mstari wa rangi ya manjano na mwanaume amesimama pande kwenye gari amevalia nguo ya rangi nyekundu.

Watu wengi wengine wamevalia mavazi rangi nyeupe, mekundu meusi na kijani kibichi. Kuna mwanamke aliye mbele ameshikilia bendera ya Kenya kwenye mkono wake wa kulia na amevalia miwani. Nyuma kuna mtoto amebeba bagi na shati lake ni leupe.

Watu kadhaa wanatembea, mmoja amesimama amevalia nguo ya samawati. Watu hao, kuna wenye wamebeba mabegi ya rangi nyeusi. Mbele mna jengo lililo na maandishi ya, Manda Airport. Mawingu angani yako ya rangi ya samawati.

Watu wawili wamekalia viti vyeusi. Mwanamke amevalia shati jeupe na rangi nyekundu, pia amevaa miwani. Kwenye ukuta ni wa rangi nyeupe. Juu kuna maandishi yaliyoandikwa na rangi nyeupe na pia kuna rangi nyeusi, kijani kibichi na nyekundu.

Watu wawili wametembea, mwanaume amevalia shati leupe na mwanamke amejifunga leso iliyo na rangi ya samawati, kando mna nyumba iliyojengwa na matope na juu mmejengwa na makuti, kando mna nyumba ya matope iliyofunikwa na kitambaa kando pia mna mti.

Pikipiki zimeegeshwa kando ya barabara kuna yenye rangi nyeusi na manjano. Kando yake nyingine yenye rangi nyekundu, nyeusi na mstari wa manjano kuna mwanaume amesimama. Nyuma mna ukuta na kuna miti pia.

Bahari iko kwa mbali, na kando kuna michanga ulio na rangi nyeupe. Kuna vibanda vilivyojengwa na miti, na upande wa juu makuti. Mawingu angani ni meusi na meupe. Kuna mtu amevalia shati la rangi ya samawati na kofia.

Bahari kwa mbali na watu wamesimama pia kuna magari yemeegeshwa mengine ni meupe, kuna pikipiki, kuna gari lenye rangi ya manjano na leusi, kando yake mna gari la kijani kibichi.

Maboti mawili yapo kwenye bahari ambapo kuna mtu kando ya bahari ameinama amevalia nguo ya rangi ya samawati. Juu angani mawingu ni ya rangi nyeupe na kando kuna uchafu wa bahari hii.

Mchanga mweupe upo upande wa mbele, nyuma kuna majengo yaliyojengwa na miti upande wa juu na makuti. Kuna miti mirefu iliyo kama ya minazi nyuma pia kuna mamiti ya aina mbalimbali, mawingu angani ni ya rangi nyeusi.

Boti liko kwenye maji, kuna watu ndani ya boti, mtu mwingine amevaa shati rangi ya samawati. Juu ya boti hilo kuna mwenye amelala amevaa shati la rangi nyekundu, mawingu angani ni ya rangi ya samawati na meupe.

Ndege iliyo rangi nyeupe na nyekundu ina magurudumu na iko na madirisha madogo kwa umbali. Kuna watu ambao wanatembea. Mwanamke amevaa nguo la kijani kibichi na samawati. Mawingu angani ni ya rangi nyeupe.

Mwanamume ameshikilia kifaa kwenye mkono wake wa kulia na kitambaa, pia amevalia mavazi meupe. Nyuma yake kuna watu wamesimama, wengine wamevalia nguo nyeupe na nyeusi. Kando ya mwanamume aliyesimama mbele, kuna watu wameketi na mwenye amevaa nguo ya rangi ya manjano.

Watu wamesimama mbele ya jengo, wengine wakiwa wamevalia kofia kwenye vichwa vyao. Wengine wamevaa nguo za rangi nyeupe na nyeusi. Kuna ambaye amevalia shati ya rangi ya samawati, mkono wake ndio unaoonekana. Jengo lililo nyuma yao ni refu la rangi nyeupe na kijani kibichi.

Wanaume wawili wamesimama, wote wameshikiliana mikono, na hawana mashati wamejifunga shuka kwenye viuno vyao. Mmoja amejifunga shuka iliyo na rangi ya samawati, mwingine amejifunga shuka iliyo ya rangi nyekundu. Kuna mwanamke ambaye ameketi amenyoa.

Mwanaume ako ndani ya boti, amevalia nguo ya shati ya rangi jekundu na pia amevaa miwani, ako kwenye maji. Kwa umbali kuna mchanga na tena kuna miti. Juu angani mawingu ni ya rangi ya samawati.

Mwanamke amechorwa kwenye upande wake wa kulia ameshikilia kifaa, mkono wake wa kushoto ameshikilia vitu pia. Kuna maandishi yameandikwa upande wa chini kabisa na kuna mengine katikati yameandikwa na rangi nyeupe. Juu pia kuna rangi ya kijani kibichi.

Watu wako kwenye mashua, kuna wenye wameketi wengine wamesimama. Mwanamume amesimama ameshikilia mti, amevaa nguo ya rangi nyeusi na nyekundu, kando mna miti na kuna maji kando yao pia. Mwanamke amevalia nguo ya manjano.

Watu wako kwenye bahari wanaogelea, kuna maboti pia, mawingu angani ni ya rangi ya samawati, kunao wawili wanaopita kando ya bahari, kuna viti ambavyo kimoja ni cha rangi ya samawati, kuna mchanga ambao ni wa rangi nyeupe.

Ndege ya rangi nyeupe, nyekundu, kijani kibichi na nyeusi imeegeshwa. Iko na madirisha na pia imeandikwa maneno ambayo yameandikwa kwa rangi nyekundu. Kando mna watu wamesimama wamevalia mavazi ya rangi ya kijani kibichi, meusi na meupe.

Wanaume wawili wameketi upande wa mbele na wengine upande wa nyuma. Aliye nyuma amevalia nguo ya rangi ya samawati na miwani. Mwanaume aliye mbele, upande wa kushoto, amevaa miwani pia, na wote walio mbele wamevaa nguo za rangi nyeupe. Kuna mwingine amesimama amevaa kofia kwenye kichwa chake.

Daraja kubwa lililojengwa na sementi. Chini yake mna maji yanapita, kando yake mna miti. Pia kwenye daraja hilo na magari na watu pia. Pia kuna nyumba kwa umbali. Mawingu angani ni ya rangi ya samawati na meupe.

Ndege nyeupe imeegeshwa, iliyo na madoadoa mekundu, imeandikwa maneno, pia iko na vioo. Kwa mbali, kando yake kuna mtu amesimama, amevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi. Kuna gari pia ambalo ni la rangi nyeupe, kuna nyasi, na upande wa nyuma kuna miti.

Gari leupe limeegeshwa mbele ya jengo lililo na rangi nyeupe pia imeandikwa maandishi upande wa mbele. Jengo liko na madirisha kando yake mna miti. Juu angani kuna mawingu yenye rangi ya samawati na meupe.

Gari liko kwenye barabara. Kuna mtu kando ya njia hiyo ambako kuna gari leupe lenye magurudumu meusi. Kuna bango ambalo limechorwa mwanaume. Nyuma mna jengo lililo la rangi la kijani kibichi na nyeupe.

Mwanamume ako kando ya ufuo wa bahari, mna maji mengi. Juu angani mawingu ni ya rangi nyeupe, pia mna majengo yaliyojengwa na makuti. Kando mna miti mirefu na mengine ambayo si mirefu.

Nyumba ziko kando ya barabara. Kuna nyasi kando ya nyumba hizo, zimejengwa na mabati na mbao. Kuna mwavuli mkubwa wa rangi wa kijani kibichi. Kwa nyuma ya nyumba hizo kuna miti. Mawingu angani ni ya rangi nyeupe na samawati.

Magari yako kwenye barabara, kuna magari meupe na meusi. Kuna gari lililo la manjano, kando ya barabara kuna watu. kuna bango kubwa lililoandikwa maandishi meupe na lenye rangi nyeusi.

Mwanamke amevalia barakoa nyeusi na fulana nyeusi iliyo na madoadoa. Kando yake mna tarakilishi ambapo anaiangalia. Kando ya mwanamke huyo kuna mwanamume amevalia kofia nyekundu na barakoa ya samawati na fulana nyeusi, iliyo na mstari wa hudhurungi.

Wanaume wameketi. Kuna ambao hawana viatu, wengine wamevalia kofia kwenye vichwa vyao, na wengine wamevaa nguo za rangi nyeupe. Mwanaume mmoja ameshikilia chombo kwenye mkono wake wa kulia ambacho ni cheusi.

Mtu amesimama akiangalia upande mwingine. Kando yake mna jengo lililojengwa upande wa juu na makuti, kando pia mna meza na viti. Kuna miti inayoonekana na bahari inaonekana kwa mbali. Mawingu angani ya rangi nyeupe.

Maboti mawili, yenye rangi nyeupe na samawati, yako juu ya mchanga mweupe. Nyuma ya maboti hayo, kuna mabango mawili. Bango moja, imeandikwa maandidhi meupe na bango lingine, ni leupe. Kando ya mabango hayo, kuna miti aina mbalimbali.

Mwanaume amesimama amevalia fulana iliyo ya rangi nyeusi, ameshikilia mkono wa kulia kitabu kilicho cha rangi ya samawati, amevalia kofia nyeusi na mkono wake wa kushoto ameshikilia makaratasi.

Mwanaume ako kwenye gari. Shati lake liko na mistari mistari nyekundu na rangi nyeupe pia. Katika gari hilo ni la rangi la manjano na samawati. Gari hilo limetengenezwa na vyuma. Liko na maandishi yaliyoandikwa na rangi ya manjano.

Watu wako kwenye barabara ambapo kando mna mchanga na miti kwa umbali kuna bahari kwenye bahari hio kuna maboti na mawingu angani ni ya rangi nyeupe na samawati. Kando ya barabara hio kuna milingoti mirefu.

Jengo likubwa lililo na maumbo kwa juu aina ya mpira na mshale juu. Kando mna watu wanapita. Pia mna milingoti za stima. Mawingu angani ni ya rangi ya samawati na nyeupe.

Barabara imepita juu ya maji, kwenye maji kuna boti. Kando ya maji hayo kuna nyumba zilizojengwa na kuna miti pia kwenye anga kuna mawingu yaliyo ya rangi nyeupe na nyeusi pia.

Ndege ziko kwenye uwanja mkubwa. Ndege iliyo upande wa mbele ni ya rangi nyeupe na iko ma madirisha madogo. Kando yake kuna gari lililo la rangi ya manjano na magurudumu meusi. Kando pia mna watu, mawingu angani ni ya rangi ya samawati.

Boti liko kwenye maji, ambapo upande wa pili iko na chandarua cheupe kilicho na maandishi meusi na ya rangi ya kijani kibichi. Ndani ya boti mna watu, kando kuna mtu anaogelea. Mawingu angani ni ya rangi ya samawati.

Jengo la ghorofa lililo na mstari mweupe kando yake mna watu wamesimama, jengo hilo lina dirisha na milango pia kuna miti kando yake mawingu angani ni ya rangi samawati na nyeupe.

Barabara, kando mna mlingoti mkubwa. Nyuma kuna mkuta mkubwa mweupe iliyoandikwa maandishi na rangi nyekundu na samawati. Mawingu angani ni meupe na samawati. Pia kando ya ukuta huo kuna miti.

Watu wamesimama, kuna mwanamume amevaa shati la rangi ya kijani kibichi, kando yake mwanamke amevaa sketi ya rangi nyekundu, ameshikilia kiuno, kando mna gari la rangi nyeupe na lenye vioo. Pia kuna mwanamume amevaa shatinlanrangi ya samawati, nyuma mna jengo lililojengwa na mabati.

Bahari iko mbali. Nyuma yake kuna jengo lililojengwa na mbao, na upande wa juu imejengwa na makuti. Kando mna miti mirefu na mingine ya mifupi. Mawingu angani ni ya rangi ya samawati na meupe.

Watu kadhaa wengine wakiwamo wameketi, mmoja amevalia kofia wengine wakiwa wamesimama kuna mwingine ameshikilia vuvuzela ya rangi ya samawati, kando yake kuna mwenye amevaa miwani nyeusi na shati la kijani kibichi.

Watu kadhaa wamesimama wakiwa wanaume na wanawake. Wamevalia nguo nyekundu na wengine nguo nyeupe. Wengine wameshikilia vitu kwenye mikono zao. Pia mna mlingoti mikubwa iliyo ya rangi nyeupe. Kando pia mna...

Jengo lililo na rangi nyeupe na hudhurungi iko na madirisha na milango, kando yake mna njia, nyasi, pia kando mna miti. Mna maji mbele ya jengo hilo na pia mawingu angani ni ya rangi nyeupe.

Jengo likubwa lirefu lililo kando ya barabara. Jengo hilo ni la rangi nyeupe, liko na mlango mkubwa na madirisha. Pia kando ya jengo hilo mna miti. Mawingu angani ni ya rangi ya samawati. Pia upande wa mbele kwenye jengo hilo mna miti.

Wanaume wameketi. Kuna wenye wamevalia kofia kwenye vichwa, kuna ambaye amevaa shati leupe yenye mistari. Ukuta kando yao ni wa rangi wa kijani kibichi na mweupe. Kuna saa kwenye ukuta huu pia.

Daraja likubwa liko juu ya maji. Kando na katikati mna miti mingi. Pia kuna nyumba ambazo zimejengwa juu ya mchanga na wingu angani ni ya rangi ya samawati, meusi na meupe.

Ukuta wa mawe uko upande wa kushoto na una rangi nyeupe, upande mwingine ukuta umejengwa na simiti na una mlango na dirisha kuna mtu kwa mbali anatembea amevaa nguo nyeusi na nyeupe.

Magari yako kwenye barabara. Kuna gari leupe. Pia katika barabara hio mna mwavuli mkubwa wenye rangi ya nyeupe na nyeusi. Kuna bango leusi lililoandikwa na maandishi meupe, kijani kibichi na manjano.

Mwanaume amesimama amevaa nguo nyeupe amenyoosha mkono wake. Kando yake mna mwingine amevaa nguo ya rangi ya samawati. Mbele ya mwanamume huyo, kuna watu wengi na kando na milingoti iliyojengwa na vyuma.

Ndege ya rangi nyeupe na iko na madirisha ya vioo. Kando mna barabara iliyo na mistari ya manjano. Kando mna watu wamesimama, mmoja akiwa amevalia kofia nyekundu na shati la rangi nyekundu, ameshikilia bendera ya Kenya.

Magari yako kwenye barabara. Kuna gari ya manjano, na lingine la rangi nyekundu, kando mna taa ambazo kimewashwa. Kwa umbali kuna watu, mawingu angani meusi. Kando mwa barabara hiyo mna jeno, ambalo limejengwa na rangi nyeupe.

Mtu ako juu ya mchanga amebeba gunia kwenye mkono wake wa kushoto ambalo liko na rangi ya kijani kibichi na leupe. Mkono wake wa kulia ako na kitu amebeba. Kando mna boti ambako pia kuna maji kwa mbali.

Magari yako kandokando ya barabara. Gari lililo mbele ni la rangi nyeusi, lililo nyuma ni la rangi nyeupe na gurudumu nyeusi. Pia kuna gari lenye rangi ya manjano. Kuna majengo ambayo yako upande wa nyuma na kuna madirisha. Upande wa juu mawingu ni ya rangi nyeusi na meupe. Miti pia imetawanyika.

Feri zipo kwenye maji, kuna yenye madirisha ya rangi ya samawati. Juu angani mawingu ni meupe na rangi ya samawati. Pia kuna miti kwa umbali, na majengo marefu ambayo ni ya rangi nyeupe.

Bango nyeusi iliotengenezwa ambao na miti imeandikwa maandishi ya rangi nyeupe nyuma kabisa kuna jengo lililo na milango iko wazi jengo hilo ni la rangi nyeupe kando kuna miti na nyasi

Nyumba ya matope iliyo na rangi upande wa chini nyeupe na juu ya hudhurungi. Imeekwa makuti upande wa juu. Kando mna miti ambayo imewekwa. Kwa umbali kuna miti ambayo inaonekana na kuna mcha.

Gari aina ya lori yenye rangi ya samawati na mstari mweupe, iko na magurudumu meusi. Upande wa juu imefunikwa chandarua cha rangi ya samawati. Kuna jengo lililojengwa na mabati. Nyuma kabisa kuna....

Kioo ya gari, mna barabara. Kando yake mna nyasi, ukuta mrefu ulioandikwa maandishi meusi. Kwa umbali mna nyumba ina madirisha. Nyumba hiyo ina rangi nyeupe na kando yake pia mna miti.

Zulia la rangi nyeupe iko na madoadoa. Ukuta mkubwa ulio na rangi nyeupe na ya kijani kibichi. Kando yake mna kifaa ambacho kimewekwa na pia mna milango upande wa ndani.

Magari yako kwenye barabara. Mawili ni ya rangi nyeupe na moja rangi nyeusi. Kando kuna gari aina ya tuktuk lenye rangi ya kijani kibichi na nyeusi. Kando pia kuna nyasi na miti kadhaa. Pia kuna taa za barabarani.

Ndege ya rangi nyeupe na nyekundu imeandikwa maandishi ya rangi nyeusi na nyeupe pia ndege hii ina madirisha. Chini yake mna mtu amesimama na amevalia barakoa na nyuma ya ndege hiyo mna majengo.

Mtu ako ndani ya gari yenye rangi ya manjano, amevalia shati lenye mistari meupe, samawati na nyekundu. Kando mna nyasi na pia mna miti mbalimbali. Kwenye gari kuna kioo.

Watu watatu wameketi kwenye viti kuna ambao mashati yao ni ya rangi nyekundu na nyeupe. Mwanamke mmoja amevaa miwani, kuna mwanaume aliyesimama amevalia kofia ya rangi nyeusi. Kando kuna maandishi yameandikwa na rangi nyeupe.

Mabango mawili, moja likiwa jeusi na maandishi meupe. Bango lingine nila rangi nyeupe. Kuna mchanga, pia kuna njia. Kando mna nyasi, na pia kuna miti ambayo imetapakaa.

Mabango mawili yako juu ya mchanga, bango moja liko kando ya miti limeandikwa na rangi nyeusi na bango hilo ni leupe na rangi ya samawati, bango lingine ni leupe pia kuna mtu kwa umbali amevalia nguo ya rangi nyekundu.

Kuna mchanga upande wa mwisho wa barabara. Gari limeegeshwa mbele ya jengo, iko na magurudumu meusi. Jengo hilo ni la langi nyeupe na kijani kibichi, pia mna miti kando yake. Juu angani mawingu ni ya samawati na rangi nyeupe.

Kuna maboti mawili yako kando ya maji ambako kuna michanga pia kwa umbali kuna vibanda vilivyojengwa. Mawingu angani yenye rangi nyeupe pia kuna mbaombao kando ya boti.

Watu wengine wamesimama. Kuna mwanamke ambaye amevaa sketi ya rangi nyeusi na viatu vyeusi, shati lake ni la rangi nyeupe na mistari nyekundu. Amevaa barakoa ya rangi ya samawati, juu kabisa na vibofu vya rangi ya kijani kibichi.

Ndege ya rangi nyeupe iliyo na madoadoa mekundu. Imeandikwa maandishi, na rangi nyekundu. Iko na madirisha pia. Kando yake mna magari ambayo ni ya rangi nyeupe. Pia kuna watu wamevalia nguo za rangi za kijani kibichi. Kando kwa umbali, kuna miti.

Gari jeupe limefunikwa chandarua cheusi, magurudumu ya gari hilo ni meusi. Kuna mtu kando ya gari hilo amelishika, amevaa nguo ya kijani kibichi. Nyuma ya gari hilo mna miti mirefu, mawingu angani ni meupe.

Midoli miwili imevalishwa nguo. Mdoli mmoja amevalishwa kofia ya rangi ya samawati na nyeupe na nguo yake ni rinda lenye rangi ya samawati na madoti meupe. Kando, mdoli mwengine amevalishwa nguo ya kijani kibichi.

Mchanga mweupe. Kwa umbali, kuna miti kadhaa imetapakaa huku mingine ikiwa mirefu kushinda wenzao. Kwenye miti hiyo mna nyumba mbalimbali, mna jengo pia lililo lirefu kushinda wenzao na mawingu angani ni meupe.

Magari yako kwenye barabara ambapo yana vioo kando mna nyasi na bango lililoandikwa maandishi na rangi nyeusi, kando mna mtu anaepita amevalia shati ya rangi nyeupe.

Jengo likubwa, lirefu, leupe liko na madirisha makubwa na milango mikubwa. Pia ni la rangi ya samawati. Mawingu ni ya rangi ya samawati. Kando mna mti na kuna mwanaume mbele amevaa kofia. Nyuma mna magari, kuna gari leupe.

Bahari iko kwa mbali, katikati kuna barabara iliyo na mchanga mweupe, kando mna nyumba zilizojengwa, zingine zikiwa na mabati ya rangi nyeusi, na kando kuna miti pia. Kuna nyumba ni za rangi nyeupe.

Barabara iko na gari tofauti kuna mengine ya rangi ya manjano na lori kubwa lililo ya rangi nyeupe na mstari wa nyekundu, kuna gari lililo leusi pia kando yake mna jengo lililo na rangi ya samawati na nyeupe pia.

Feri ziko kwenye maji, kuna zenye rangi ya samawati, kuna watu ndani ya feri hizo. Upande wa nyuma kuna bango likubwa lililochorwa watu ambapo pia upande mwengine kuna miti kadhaa, majengo pia yamejengwa.

Feri iko juu ya maji ambapo mna watu ndani na magari, magari mengine ni ya rangi nyeupe, juu ya feri hiyo kuna vyuma ambavyo viko virefu, kando pia mna feri ingine.

Wachezaji wako uwanjani, wengine wamevalia nguo za rangi za manjano, kijani kibichi na samawati. Kando yao mna watu , wengine wameketi wengine wamesimama. Kwenye uwanja huo nyasi ni za rangi za kijani kibichi.

Watu kadhaa wameketi. Kuna mwanamke mmoja ameshikilia mtoto na amenyoa. Kando yake kuna mwanamke aliyevalia kitenge. Kuna mwanamke amesimama. Amevaa nguo nyeusi, nyeupe na nyekundu na kwenye mkono amevaa saa.

Watu wamesimama mbele ya jengo lirefu leupe ambalo liko na mchoro wa msalaba, pia iko na mlango wa rangi ya hudhurungi. Kuna mwanamke amevalia nguo ya kitenge na rangi ya viatu vyeusi.

Gari leupe lililo na rangi nyeupe, nyeusi na manjano, liko na magurudumu makubwa. Upande wa kushoto wa gari hilo kuna mlima, ambapo pia kuna miti. Juu angani, mawingu ya rangi ya samawati.

Jengo ni refu leupe. Ndani mna taa zimewashwa. Pia mna madirisha yamefunguliwa. Pia mna mlango na kando ya mlango watu wawili wamesimama. Mmoja amevaa shati leupe, mwingine amevaa shati la manjano.

Watu wamesimama kuna mwanamke amebeba mkoba mweusi kwenye mkono wake wa kulia, kuna mwanamume ambaye ako upande wa mbele, amevalia shati leupe. Ndege imo ambayo ni ya rangi nyeupe na iko na rangi kidogo ya nyekundu, iko na madirisha.

Watu kadhaa wamesimama. Kuna wenye wamevalia mavazi mekundu na mistari meupe. Mmoja akicheka huku ameshikilia bendera ya kenya. Chini yake kuna mwenye amevalia shati jeusi na kofia ya samawati. Kuna mwenye amevalia kofia nyeusi na kuna mwenye anakaa ni kama amelala.

Gari liko kwenye barabara la rangi ya manjano na pia lina taa upande wa mbele. Kando kuna watu ambao wameketi na mwingine amesimama. Nyuma kuna jengo lililojengwa kwa rangi nyeupe na rangi ya kijani kibichi.

Watu kadhaa wamesimama wengine wakiwa wamekaa. Kuna mwanamke aliyevalia buibui la rangi nyekundu na pia miwani. Kando yake, kuna mwanamke amesimama akizungumza na amevalia miwani nyeusi na shati leupe lenye mstari mwekundu.

Vibanda viwili vilivyojengwa na miti, na upande wa juu makuti. Chini ya kimoja, kukua na kiti ambacho kina godoro yenye rangi ya samawati juu. Pia chini kuna mchanga. Kwa umbali kuna boti leupe, limo kwenye maji.

Watu wamesimama. Ikiwemo katikati upande wa mbele, mwanamke amevalia nguo ya samawati na miwani. Kando ya watu hao, kuna mlango mkubwa uliojengwa na vyuma. Kuna wengine ambao ni wanaume. Wamevalia tai.

Gari limeegeshwa lenye mstari wa manjano na limeandikwa maandishi meupe na mekundu, nyuma ya gari mna jengo leupe na nyuma ya jengo kuna mlingoti mrefu na mawingu yametanda ya samawati na meupe.

Watu kadhaa wamekaa chini, mmoja wao amevaa miwani kando yake kuna mwenye anaangalia chini amevalia nguo ya rangi ya samawati nyuma yao mna maandishi yameandikwa na rangi nyeusi, nyekundu na kijani kibichi kuna wengine ambao wamesimama.

Mwanamke ameketi amevalia shati ya rangi nyekundu na nyeupe amevaa miwani ya rangi nyekundu, kwenye meza mna karatasi, Kuna wanawake watatu wamesimama wakionyeshwa kwenye karatasi na mwanamke aliyeketi. Mwanamke mmoja amevaa kitambaa ya rangi ya samawati.

Ndege nyeupe iliyo na maandishi yaliyoandikwa na rangi nyekundu ikona madirisha. Ndege hiyo ina magurudumu. Kando iko na watu wawili, mmoja akiwa kwenye gari ililo na magurudumu makubwa meusi.

Magari aina ya lori yako kwenye barabara kuna mengine ni ya rangi nyeupe ya nyuma kabisa iko na mistari ya manjano na mekundu. Mawingu angani ni ya rangi ya samawati, meusi na meupe.

Jengo limejengwa na rangi nyeupe na ya kijani kibichi. Liko na madirisha na milango meusi. Kando yake, mna chombo ambacho ni cha rangi nyeusi. Liko na nyasi na kando kuna migomba na miti.

Wanaume wako kwenye uwanja. Aliye mbele ako na mpira amevalia nguo ya rangi nyekundu na imeandikwa nambari moja, nne. Kando yake kuna wengine wamevalia nguo za rangi za manjano ya samawati. Nyuma kabisa kuna watu ambao wameketi ambako kuna wengine wamevaa nguo nyeusi, nyeupe na za rangi nyekundu.

Magari yako kwenye barabara kuna yenye ni ya rangi nyeupe na mengine ya rangi ya samawati. Kando ya barabara mna majengo yamejengwa, kuna jengo lililo la rangi nyeupe na samawati. Mawingu angani ni ya rangi samawati.

Lori liko kwenye barabara la rangi nyeupe. Kando yake kuna mstari wa rangi ya manjano. Lori hilo lina nambari zilizowandikwa na rangi nyeusi. Kwa upande wa nyuma kuna jingo lililo la rangi nyeupe.

Maboti yako kwenye bahari kando mna mchanga Na mwanaume anatembea amevaa nguo ya rangi, ya samawati na nyeusi na wingu angani ni ya rangi nyeusi na nyeupe. Na pia kando mna kiti kilijuju mwa namba.

Watu wanatoka ndani ya feri, kuna magari pia. Wengine wamevalia nguo za rangi nyeupe na nyeusi, kuna mwenye amevaa shati la rangi ya manjano, kando mna bahari. Mawingu angani ni ya rangi ya samawati ya meupe. Kwa umbali kuna nyumba na miti.

Magari yako kwenye barabara, mawili kati yao ya rangi nyeupe. Kando mna watu wawili ambao mwanaume mmoja amevalia shati nyekundu na kuna ukuta mweupe. Ndani ya ukuta, kuna jengo likubwa lirefu.

Mtu amevalia kiatu kyeusi. Kwa umbali kuna ndege nyeupe na nyekundu iliyoandikwa maandishi na rangi nyekundu. Kwa ndege hiyo mna madirisha kwa mbali. Nyuma ya ndege mna miti kadhaa imesambaa.

Watu wamekaa. Mwanamke amevalia shati leupe na nywele yake amewachilia. Wameketi kwenye kibanda kilichojengwa na miti na upande wa juu makuti. Kando yake, mna miti, kwa umbali kuna bahari inayoonekana.

Ndege iko kwenye barabara imeegeshwa ina madirisha. Ndege hiyo ni ya rangi nyeupe imeandikwa maandishi ya rangi nyekundu. Kando mna nyasi, kwa umbali mna miti mawingu angani ni ya rangi nyeupe.

Watu wengine wamevalia mavazi meupe. Wengine wana kofia nyeupe, kuna mwenye amesimama amevalia kofia nyeupe, na shati ya rangi nyeupe. Pia mna taa kwenye chumba hicho, ambacho zingine zinawaka na zingine haziwaki.

Boti liko juu ya maji na lina rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna mchanga na mwanaume anatembea kando ameshikilia viatu kwenye mkono wake wa kulia. Mawingu angani ni ya rangi nyeusi na meupe.

Bahari ina maji nyuma ina mchanga na miti mirefu kando na nyumba zilizojengwa juu na makuti, angani mna mawingu yametapakaa ya rangi ya samawati na meupe.

Lori lidogo leupe lenye magurudumu meusi liko kwenye barabara kubwa. Barabara hii, kando kando yake kuna miti na kwenye barabara hiyo kuna nyasi pia. Kando ya barabara kuna milingoti ya chuma iliyo mirefu.

Boti liko kwenye maji imefunikwa na chandarua cha rangi ya manjano, kando pia kuna miti. Mawingu angani ni ya rangi nyeupe na nyeusi. Kwa mbali kuna majengo yaliyojengwa, mengine yakiwa ya rangi nyeupe.

Jengo lipo kando ya njia iliyo na rangi nyeupe na samawati. Pia mna madirisha na jengo hilo limeandikwa maandishi ya rangi ya samawati na mekundu. Pia kando ya jengo hilo mna mti mkubwa.

Mti mkubwa uliyo na bango lililoandikwa maandishi meupe. Chini ya mti huo kuna miti mingine midogo midogo, kando yake mna barabara, kando ya barabara mna nyasi na nyumba iliyojengwa na miti na makuti.

Maboti yako kwenye bahari, kando kuna watu wanaoogelea. Ngamia amebeba watu wawili aliye mbele amevaa nguo ya rangi ya samawati na ya kijani kibichi, wa nyuma amevaa shati la rangi nyeupe.

Magari kadhaa yameegeshwa. Kuna gari leusi na lingine leupe, yenye magurudumu meusi. Kando mna taa ya barabara iliyowashwa. Kando mna jengo ambalo lina madirisha na vyandarua, pia viko kando ya jengo hili.

Jengo kubwa, refu, la rangi nyeupe na kijani kibichi. Upande wa mbele liko na madirisha ya vioo. Juu ya jengo hilo una umbo lililojengwa rangi ya kijani kibichi ili mfumo wa mviringo. Mawingu angani ni meupe na rangi ya samawati.

Mlango mkubwa uliojengwa na rangi ya hudhurungi, una maandishi yaliyoandikwa na rangi nyeusi. Chini, kuna mwanaume amevalia kofia, kando yake, kuna mwengine amevaa tai nyeusi na shati la rangi nyeupe.

Jengo lirefu leupe ambapo juu yake mna umbo lililojengwa aina ya mviringo. Kando pia ya jengo hilo mna miti, madirisha yako na milango. Upande wa juu mawingu angani ni ya rangi ya samawati na nyeupe.

Viti viwili vilivyotengenezwa na mbao ambako kuna meza mbili pia. Kando kuna mti, juu kuna mawingu angani yaliyo ya rangi ya samawati. Kwenye maji kuna maboti ambako kuna watu. Maboti mengine yamefunikwa na.

Bahari kwa umbali, kando mna mwanaume ameshikilia ufagio na amevaa kofia kwenye kichwa. Mawingu angani ni ya rangi nyeupe, mchanga ni wa rangi nyeupe pia. Kuna miti kandokando. nyuma kabisa mna jengo lililojengwa la rangi nyeupe.

Magari yameegeshwa mbele ya jengo leupe. Ambapo kuna mtu anapita na baiskeli. Amevalia shati yenye rangi nyeusi. Pia, mlango umefunguliwa na upande wa juu, mawingu ya rangi ya samawati.

Boti liko kwenye maji lenye rangi nyeupe na mstari wa kijani kibichi. Limechorwa bendera ya Kenya na limeandikwa na maandishi kando, watu wapo ndani ya boti hilo. Kuna mwanamume amevaa shati la rangi ya samawati.

Jengo lililo na madirisha ambapo mengine yamefunguliwa. Kando ya jengo hilo mna gari, ambapo juu imefunikwa na chandarua. Kuna miti kando kando. Mawingu angani ni ya rangi nyeupe na samawati.

Mchanga mweupe ulio na takataka juu na nyumba ilio na rangi nyeupe na imejengwa na vioo na tena juu ya nyumba hiyo kumejengwa na makuti nyuma kuna miti kadhaa mawingu ni ya rangi nyeupe.

Watu wawili wako kwenye pikipiki. Kando yake mna basi likubwa lililoandikwa maandishi na rangi nyeupe. Nyuma ya basi hilo mna watu. Watu hao kando yao mna miti na kando ya miti hiyo kuna jengo likubwa lirefu.

Ndege iliyo ya rangi nyeupe na madirisha, imeandikwa maandishi mekundu. Iko kwenye barabara, kuna magari mawili, moja likiwa la rangi nyeupe na magurudumu meusi. Kando kuna mtu anayepita, amevalia nguo ya rangi ya kijani kibichi. Kwa umbali, kuna miti pia.

Watu wamevalia mashati meupe na mistari miekundu. Mwanamke amekaa chini. Kwenye meza hiyo kumeandikwa maandishi na rangi ya kijanikibichi, meusi, na nyekundu. Kando pia kuna maandishi yaliyoandikwa na rangi nyeupe.

Nyumba nyeupe iliyo na madirisha na milango. Juu yake imejengwa na makuti. Kando ya nyumba hiyo mna nyasi, njia na miti mikubwa. Juu angani mna mawingu ya rangi ya samawati na meupe.

Jengo leupe lililoandikwa Huduma na rangi nyeusi na chini imeandikwa, Kenya na rangi nyekundu, chini yake mna watu wamesimama wamevalia nguo za rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Kando yao mna miti.

Jengo likubwa lililo la rangi ya hudhurungi na nyeupe. Limeandikwa maandishi na rangi ya samawati, Karibu Amu Tamu. Kuna watu ambao wamesimama. Kuna mwanamme aliyevaa nguo nyeusi na pia miwani nyeusi anaongea na mwanamke.

Feri mbili ziko kwenye bahari ndani ya feri hizo mna watu, feri moja ina rangi ya samawati ndani kuna watu wamevalia nguo za rangi za kijani kibichi, nyekundu na wengine wamevalia nyeupe pia kando mna maji.

Jengo liliojengwa na madirisha ya vioo ambapo nyuma mna watu wanatembea mmoja akiwa amevalia shati la rangi nyeusi na amebeba mkoba wa rangi ya manjano.

Bahari iko kwa mbali. Kando mna mwanaume juu ya mchanga. Amevalia nguo nyekundu, nyeusi, na samawati na wingu angani ni ya rangi nyeusi na meupe. Kando ya bahari hiyo kuna uchafu pia.

Ukuta mweupe uliojengwa, upande wa juu mna makuti na miti. Chini mna njia iliyotengenezwa na mawe kando na nyasi. Nyuma ya ukuta huu mna mti mkubwa. Mawingu angani ni ya rangi nyeupe.

Watu wameketi kwa viti vilivyotengenezwa na mbau, mmoja ameshikilia simu amevalia shati ya rangi ya samawati, kwa umbali kuna bahari kando pia kuna miti mirefu na mingine mbayo sio mirefu.

Watu kadhaa wakiwa wamesimama na wanawake wanaume wengine wako na bendera ya Kenya hapo upande wa mbele. Kuna aliyevaa shati la kijani kibichi, mwingine amevaa fulana ya rangi nyeusi.

Jengo likubwa la ghorofa liko na milango na madirisha, upande wa mbele wa juu imejengwa na mbao. Mbele ya jengo hilo mna miti, mti mmoja uko na maua, kando pia mna barabara na kuna nyasi pia.

Mwanaume amekunja mikono kwenye mkono wake wa kushoto amevaa saa na kidole kimoja kiko na pete, ako na tai ya rangi nyekundu na shati lake ni la rangi ya nyeupe. Mwanaume huyo ametabasamu nyuma yake kuna michoro iliyo ya rangi nyeupe imechorwa.

Feri ziko kwenye maji kuna ambayo upande wa mbele liko na magari aina mbali mbali ndani kuna lori ambalo lina rangi nyeupe. Kuna aina ya gari ya tuktuk ambayo ni la manjano. Mawingu angani ni ya rangi ya samawati na meupe.

Watu wamesimama, kuna mwanamke amevalia nguo iliyotengenezwa na kitenge, kando yake mna mwanamume aliyevaa shati leupe. Viti ni vya rangi vya kijani kibichi, kando kuna mwanamume amevaa shati rangi ya kijani kibichi.

Pikipiki zimeegeshwa. Kuna ambayo ina rangi ya manjano. Kuna mtu amekalia juu ya pikipiki, amevaa kofia ya rangi nyekundu. Mbele mna ukuta ulio na rangi nyeupe na samawati.

Maboti mawili yako kwenye maji. Boti lililo mbele, kuna mtu ndani na kuna mtungi ulio na rangi ya manjano. Upande wa juu kuna mawingu, mawingu yaliyo ya rangi ya samawati. Ndani ya maboti yote kuna milingoti.

Ndege imeegeshwa yenye rangi nyeupe na samawati. Iko na madirisha na magurudumu meusi. Kando mna watu wawili wamevalia nguo za kijani kibichi. Mawingu angani ni ya rangi nyeupe na nyeusi na kando pia mna lori leupe.

Mtu ameinama, amevalia viatu vikubwa na nguo yenye rangi ya manjano na kwenye kichwa kofia. Ukuta umejengwa na mawe na una rangi ya samawati. Kuna maandishi yameandikwa na rangi nyeusi upande wa juu.

Magari ya rangi tofauti yako kwenye barabara, meupe na meusi. Kuna mistari iliyopita kwenye barabara iliyo ya rangi ya manjano. Wanaume wawili wako karibu wakitembea, huku mmoja amevalia shati ya rangi ya samawati. Mwingine amevalia kanzu nyeupe na kofia kwenye...

Gari aina la tuk tuk liko kwenye barabara, leusi na msitari wa manjano. Imeandikwa nambari na rangi nyeusi. Nyuma kuna pikipiki. Juu angani, mawingu ni ya rangi ya samawati. Pia kuna miti kando.

Gari aina la tuktuk liko kwenye barabara yenye rangi ya manjano na hudhurungi. Kuna mtu ameketi ndani amevalia nguo nyeusi. Mbele mna jengo lililo na rangi nyeupe na limeandikwa maandishi na pia upande wa juu kuna rangi ya samawati. Mawingu angani ni ya rangi nyeupe na...

Gari limeegeshwa la rangi ya samawati na nyekundu pia limendikwa maandishi meusi makiwa sacco, kando mna mtu aliyelishikilia, amevalia nguo ya udhurungi na kwenye kichwa kofia nyeupe.

Watu wamesimama, kuna wenye wamevalia nguo za rangi ya samwati. Kando kuna mwenye ameshikilia simu kwenye mkono. Kuna mwingine amevalia nguo nyeusi na viatu vyeusi. Kuna mabati kwenye jengo hilo ambako upande wa juu na mbao.

Jengo liko kando ya barabara. Jengo hilo liko na madirisha na upande wa juu wa jengo kuna bendera ambayo ni ya rangi nyekundu. Kwenye mawingu ni ya rangi nyeupe na pia kuna mstari kwenye barabara umepita wa manjano.

Ngamia ameshikiliwa na mtu na kamba. Mtu huyu amevalia kanzu ya rangi nyekundu kuna ambaye ako kando amebeba madafu mawili kuna aliyevalia kofia na kuna mwanamke ametabasamu amevalia nguo ya rangi nyekundu na kando mna maji.

Mtu amekaa amevalia nguo nyeupe. Ameshikilia kwenye mkono wake wa kushoto mkufu wa rangi ya hudhurungi. Kando yake kuna kitu ambacho amekalia. Pia mtu huyu hana viatu.

Watu wako kwenye bahari ndani ya boti, mmoja akiwa amesimama ameshika mlingoti mrefu, mwingine amevaa shati la rangi ya samawati, mawingu angani ni ya rangi ya samawati. Kwa umbali kuna miti.

Magari yapo kwenye njia. Gari lengine ni leusi. Kuna nyumba ya ghorofa ilio ya rangi nyeupe, imeandikwa maandishi meusi na mekundu. Kando yake mna watu wameketi. Kuna aliyevaa shati leupe na kando yake kuna aliyevaa shati la samawati.

Watu wamekaa chini kuna wenye wamesimama kuna mwanamke amekalia kiti cha rangi ya kijani kibichi amevaa nguo nyeupe, nyekundu, nyeupe na ana barakoa kwenye uso ya rangi ya samawati. Kando yake kuna mwanamke pia ameketi na amevalia kofia.

Maji mengi kando mna mchanga wa rangi nyeupe. Mwanaume amesimama amevalia kofia kwenye kichwa na pia mavazi yake ni ya rangi ya samawati na rangi nyeusi nyekundu. Pia ameshikilia kijiti.

Gari limeegeshwa aina ya matatu lililo na rangi nyeupe, kando mna jengo lililo na rangi nyeupe na liko na madirisha ya vioo.

Gari aina la tuktuk liko kwenye barabara, lina rangi ya manjano. Kuna watu ndani. Mwenye anaendesha amevaa shati la rangi nyeupe. Kando kuna mti mkubwa pia nyuma kuna mstari ambao umepita wa rangi ya samawati.

Ndege nyeupe imeegeshwa ina madirisha yaliyo na vioo kando ya ndege hiyo kuna nyasi na kwa umbali kuna miti. Pia kuna mtu amevalia nguo nyeusi na ameshikilia kifaa kilicho na rangi ya manjano. Kandokando pia kuna barabara katika uwanja huu.

Bahari iko kwa mbali kando yake mna mtu amesimama juu ya mchanga amevalia nguo ya rangi ya samawati na nyekundu kando yake mna miti ambazo ni za kijani kibichi kando ya miti hiyo mna mlingoti wa rangi nyekundu.

Watu kadhaa wakiwa wanaelekea kwenye maji. Mmoja wao, mwanaume akiwa amevalia begi kwenye mgongo. Kwa umbali kuna mtu ako kando ya boti lililoleupe, mtu huyo pia amevalia rangi ya shati nyeupe.

Feri mbili ziko kwenye maji. Kuna yenye rangi ya samawati. Mna watu ndani. Upande wa nyuma kuna miti, kuna nyumba pia ambazo zimejengwa. Kuna yenye mabati ya color ya samawati. Kuna bango likubwa lililochorwa watu. Upande wa juu, mawingu ni ya rangi nyeupe.

Bango leupe lililoandikwa na maandishi meusi. Pia mna rangi kama vile ya samawati, nyeupe, manjano, nyekundu. Kando mna taa iliyoundwa nyeupe aina ya umbo la mviringo na pia kuna...

Mwanamke ameketi kwenye kiti chekundu amevalia buibui na anatabasamu akiangalia chini. Mkono wake wa kulia umeshikilia kijiko kikubwa. Kando yake kuna sinia kubwa yenye vyakula mbali mbali. Kwa umbali kuna watu wamesimama mwingine amevalia nguo nyeusi.

Ukuta mweupe ulioandikwa maandishi ya rangi nyekundu. Mlango umefunguliwa. Kando mna nyasi ambako kuna mchanga pia. Kuna miti, na kwa umbali kuna mlingoti iliyo ya rangi nyeupe.

Ukuta ulio na rangi nyeupe na samawati umeandikwa maandishi meusi na ya rangi nyekundu. Pia kuna mlango mweusi. Kando yake kuna barabara . Kando kwenye ukuta huo kuna jengo lililojengwa la rangi nyeupe. Mawingu angani ni meupe na kando ya jengo hilo kuna miti.

Mwanaume ako chini kwenye mchanga, amevalia kinyasa cheusi, mikono iko hewani, amewachilia mdomo na meno yako nje. Kando yake mna nyasi. Nyuma kabisa mna viti vya kijani kibichi na nyekundu.

Baiskeli imeegeshwa kwenye ukuta mweupe ulioandikwa maandishi meusi. Kando kuna gari lililo leupe na gurudumu leusi. Kuna mtu amesimama, amevaa kanzu ya rangi nyeupe na nyuma kuna jengo ambalo ni la rangi ya kijani kibichi na maandishi meusi.

Watu wamekaa, upande wa nyuma kuna mwanaume amevaa shati la mistari na barakoa ya samawati. Mbele kuna mwanamke, amevaa nguo nyeusi na barakoa nyeusi. Kando kuna mtu amevaa shati lekundu. Upande wa juu, kuna televisheni iliyoandikwa maandishi.

Mwanamke ameshikilia kitabu cheusi kwenye mkono wake wa kulia, chenye maneno yaliyoandikwa Bibilia. Kitabu hicho cheusi, mwanamke huyo amevaa nguo iliyo na rangi nyeupe, nyeusi, na nyekundu.

Watu wamevalia nguo za rangi nyeupe wengine nyeusi. Kwenye vichwa vyao wengine wana kofia na wengine vilemba. Kuna mwanaume aliyevaa nguo ya rangi ya manjano. Nyuma kabisa ukuta ni wa rangi nyeupe na rangi ya kijani kibichi.

Watu wamekalia viti vyeusi huku wamevalia barakoa za rangi ya samawati. Kuna maandishi yameandikwa, Huduma Kenya kando yao, kuna wengine wamesimama wengine wamevalia barakoa nyeusi na kando kuna tarakilishi nyeusi.

Mwanamume ameshikilia kifaa kwenye mkono wake wa kushoto chenye rangi ya manjano, mbele yake kuna ndege iliyo ya rangi nyeupe na madoadoa mekundu, pia iko na madirisha ya vioo, kwa umbali kuna nyasi na miti.

Wanaume wamesimama kuna mwenye amevalia shati leupe na tai ya rangi nyekundu. Kando yao kuna mwanaume amevalia barakoa ya rangi ya samawati na kwenye kichwa chake amevaa kofia nyeusi na pia kuna mwanaume amevaa barakoa ya rangi nyeusi.

Watu wamekaa wengine wamesimama. Kuna waliovalia nguo za rangi ya kijani kibichi, manjano , nyeupe na nyekundu. Kuna mwanaume ameinua mkono wake wa kulia, amevalia shati la rangi nyeupe na viatu vyake ni vya rangi ya hudhurungi. Mwanamke amevalia miwani na vipuli.

Watu wamesimama, wakiwemo wanaume na wanawake. Wamevalia nguo za rangi nyeupe na nyeusi. Kando yao mna jengo leupe, lililo na madirisha matatu, na mlango wa rangi ya kijani kibichi.

Watu wamesimama wengine wamekaa na mwanamume amevaa suti nyeusi na miwani. Pia kuna mwanamume amevaa nguo ya samawati na kwenye kichwa chake amevaa kofia. Kuna maandishi yameandikwa na rangi nyekundu, kijani kibichi na nyeusi.

Gari liko kwenye barabara, aina ya tuk tuk yenye rangi ya manjano na kijani kibichi. Kuna mtu ndani ya gari amevalia nguo ya rangi nyekundu. Kando yake, mna mtu anapita, amevalia sketi nyeusi, shati leupe, na viatu vyeusi.

Magari yako kwenye barabara, kuna gari aina ya matatu yenye rangi ya kijani kibichi na nambari zilizoandikwa na maandishi meusi, kando kuna gari aina za tuktuk ambazo ni mbili za rangi ya manjano, nyuma mna jengo lililojengwa la rangi nyeupe.

Watu wako mbele ya jengo likubwa lirefu ambalo liko na milango mikubwa. Jengo hilo liko na madirisha pia. Kuna watu ambao wamevaa nguo za rangi ya samawati na wenye wamevaa kofia. Mawingu angani ni ya rangi ya samawati na kuna miti.

Watu wamesimama, kuna ambao wamevaa tai na nguo za rangi nyeusi na nyeupe. Kwenye vichwa vyao wamevaa vilemba ambavyo juu kabisa na wawili wameshikilia vitabu mmoja wao amevaa miwani.

Mwanamke ametabasamu akiwa ameshikilia kitambaa cha rangi nyeupe chenye maandishi ya rangi ya samawati. Nyuma yake kuna wengine ambako pia kuna nyasi. Mawingu angani ni ya rangi nyeupe.

Boti lenye rangi ya smawati na nyeupe limeandikwa maandishi na rangi nyeusi. Kuna mwanaume nje ndani ya maji ambaye ana shati. Kando yake kuna wageni wanapanda kwenye boti, kuna mwanamke amevaa shati la rangi nyeupe.

Watu wamesimama, kuna mwanume amevaa shati ya rangi ya samawati na mstari mwekundu. Mwanamke ameinama amevaa kitenge. Kuna chandarua ambacho ni cha rangi nyekundu, kando mna nyasi na miti.

Magari yako kwenye barabara ya rangi nyeupe ambayo pia yenye mistari na majani na mekundu. Gari lililo mwisho imeandikwa mahandishi yenye rangi nyeupe. Pia kuna mlingoti iliyo na rangi ya samawati. Kando pia mna miti.

Watu kadhaa wanaswali, mwengine hajavalia viatu, wengine wamevalia mavazi ya jeshi. Kuna ambao wamenyoa nywele, kuna mwengine amevaa kofia nyeupe kichwani. Kuna mwengine kando yake amevaa nguo ya rangi nyekundu.

Daraja likubwa liko juu ya maji. Juu ya daraja hilo kuna magari. Kwa umbali kuna mchanga unaonekana na miti, pia kuna nyumba ambazo zimejengwa na ni nyingi. Mawingu angani ya rangi nyeupe na samawati.

Garii aina ya lori liko kwenye barabara la rangi nyeupe, kando mna mtu juu ya pikipiki, kuna gari nyuma la rangi ya samawati kando mna nyasi pia kuna magari yaliyoegeshwa aina ya basi ambapo kuna moja limeandikwa maandishi.

Wanaume wamesimama wengine wakiwa warefu na wengine wakiwa wafupi kwenye nguo zao kuna rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi mbele ya nguo zao kumeandikwa maandishi, Kenya nyuma yao kuna bango kubwa lililo na bendera kubwa ya Kenya.

Gari lina rangi ya manjano na nyeusi, kando mna kioo. Upande wa mbele kuna gari aina ya tuktuk iliyo na rangi ya samawati. Kuna watu ambao wako juu ya pikipiki. Mtu mwingine amevalia kofia kwenye kichwa.

Magari mengi yako kwenye barabara. Kando ya barabara hiyo mna mti mkubwa. Magari yako ya rangi mbalimbali. Kuna manjano, mekundu, meupe, na kuna watu pia waliovaa nguo za rangi mbalimbali. Kando mna nyumba za rangi nyeupe na samawati.

Kuna boti ndani ya maji, kando kuna mchanga wa rangi nyeupe. Mawingu angani ni ya rangi nyeupe. Kuna mwanaume amesimama ameshikilia kijiti na amevalia nguo za rangi ya samawati nyekundu na nyeusi.